Picha inaonyesha bidhaa za dawa za asili za kampuni ya Tiba Herbs Research. Kuna sabuni mbili zinazoitwa powerful soap, zinazodai kutibu magonjwa mbalimbali na mikosi. Pia kuna chupa ndogo mbili za maji na unga ndani ya kibuyu, zote zikiwa na maelezo ya matumizi.

Picha inaonyesha timu ya madaktari wakifanya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji. Wote, wamevalia mavazi, kofia na balakoa maalum za upasuaji. Wamekusanyika kwa makini kusu, kuzunguka mgonjwa, wakifanya kazi zao.

Picha inaonyesha kundi kubwa la watu wakitazama daraja lililoporomoka kutokana na maji ya mafuriko. Wamesimama kwenye kingo za udongo uliomomonyoka huku maji machafu yakipita chini. Watu wengi wamekusanyika hapo wakishuhudia uharibifu uliotokea

Picha ianonyesha kundi la watu waliovalia fulana zenye rangi ya buluu, watu hao wanaonekana kijitayarisha kwa ajili ya zoezi la hiliari la kuchangisha damu pia kuna mifuko mwekundu ya vifaa na mabango madogo modogo yenye nembo ya mradi wao.

Picha inaonyesha mtaalamu wa afya akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya viungo, mgonjwa huyo anajaribu kujisimamisha kutoka kwenye mkeka huku mtaalamu akimsaidia pia kuna kiti cha gurudumu na baiskeli maalum za mazoezi katika chumba hicho.

Picha inaonyesha watu wawili wakivuka maji ya mafuriko kwa kutumia pikipiki. Mtu mmoja anasukuma pikipiki huku mwengine akiwa ameketi juu yake. Maji ni machafu na yanaonekana kuwa na nguvu na kuna miti na njia iliyojaa maji pembeni.

Picha inaoyesha chupa kadhaa ya dawa ya asili ya zaphania herb kiliniki, dawa hii iitwayo diabeze inatangazwa kama tiba ya ugonjwa wa kisukari na kila chupa ina muhuri wa usalama lebo zina maandishhi ya kiswahili na kingereza yakieleza matumizi na namba za simu za mawasiliano.

Mvulana mchanga amesimama katikati ya kundi kubwa la panzi wanaoruka. Mazingira yana miti mikubwa yenye majani mengi na nyasi ndefu. Mvulana huyo ameinua mikono yake juu akionekana kujaribu kufukuza wadudu hawa.

Picha inaonyesha mwuguzi akimsaidia mgonjwa hospitalini. Mgonjwa huyo amevalia kofia ya buluu na ana kifaa cha kupumilia usoni mwake. Mwuguzi akishikilia vifaa hivyo kwa kumwangalia mgonjwa kwa umakini mkubwa.

Picha inaonyesha mwanamke amemkumbatia mtoto mchanga hospitalini. Mwanamke huyo amekaa kwenye kiti cha na anamwangalia mtoto wake kwa upendo mkubwa. Mtoto mchanga amefungwa kwa kitambaa jeupe na kuna vifaa vya hospitali vinavyoonekana nyuma.

Picha inaonyesha mfanyakaza wa afya akijiandaa kumpa mtoto chanjo katika mazingira ya vijijini. Mwanamke mwengine aliyevaa mavazi ya kitamaduni ameketi akiwa amemshika mtoto huyo. Mandhari ya nyuma ni kavu na yenye miti michache huku nyuma za jadi zikionekana kwa mbali.

Mwanamke anasimama mbele ya ubao wa darasa akitabasamu, akionyesha kitambaa cheupe. Anafundisha kuhusu afya au usafi wa mwili kuhusu huku mwanamke mwengine akiketi chini yake. Ubao una michoro na maandishi ya Kiswahili. Ikionyesha mazingira ya mafunzo.

Picha linaonyesha mwanmme akimbeba mtu mwingine mgongoni kuvuka mkondo wa maji. Maji yanaonekana kuwa machafu na mwanamme huyo anatembea kwa tahadhari. Watu wengine wamesimama kwenye kingo za mto wakisuhudia tukio hilo la kuvuka.

Picha inaonyesha duka la dawa za asili yenye bango kubwa jeupe. bango hilo lina orodha ndeufu ya magonjwa zaidi ya hamsini wanayodai kuyatibu kwa ,fano pumu na malaria. Pia kuna mizizi ya miti mingi iliyopangwa kwenye rafu na chupa za dawa za kienyeji mezani.

Picha inaonyesha chanjo ya homa ya manjano iliyozalishwa na taasisi ya Past work Senegal . Kuna bokisi la chanjo yenye chupa kumi ndogo za maagizo ya matumizi. Pia kuna chupa moja ndogo ya maji na ya dawa na vitu vingine vidogo vilivyopangwa kwenye meza.

Muuguzi anamchunguza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Amevaa miwani scruble za bluu, na shingoni amening'iniza stethoskopu. Anaonekana akimtunza na kuzungumza naye.

Picha inaonyesha mfanyakazi wa afya akimpatia mtoto chanjo kwenye mkono wake. Mtaalamu huyo amevaa koti jeupe na akishikilia sindano kwa umakini. Mtoto amevaa nguo yenye michoro ya rangi huku akionekana anapokea chanjo bila hofu.

Watu wanne wanafanya usafi wa mazingira. Wanaondoa takataka nyingi ambazo zimetapakaa ardhini karibu na boma. Kila mmoja anatumia zana tofauti kama majembe na mikono.

Kibweta cha dawa kimefunguka, kimeanguka na vidonge vyake vimetapakaa, vina rangi ya manjano na kina maandishi mengi kwa lugha ya Kiingereza. Zinaonekana kuwa ni za vitamini.

Kuna chupa ya virutubisho vya NatureMade yenye jina Iron 18mg with Vitamin C Gummies . Lebo inasema bidhaa hii husaidia kuunda seli nyekundu za damu na inashauriwa na wafamasia. Pia inaonyesha vidonge hivi vya ladha ya raspberry na ina vidonge sitini ndani.

Picha hii inaonyesha bidhaa za dawa ya asili za Kitanzania. Kuna chupa za mziki zilizo na lebo ya rangi ya zambarau na vikopo vya mkogo vyenye lebo ya kijani. Bidhaa hizi mbili zinaonekana kutangazwa kwa ajili ya maswala ya afya ya wanaume.

Sanduku la dawa limeonyeshwa wazi. Dawa inaitwa CBD Pain Cream taarifa muhimu zimeandikwa juu yake na matumizi yake pia.

Bidhaa mbalimbali za kiafya ziko kwenye makopo na chupa. Zina majina tofauti kama 'DEJA', 'NZEGAMBE' na 'LEOKI'. Bidhaa hizi zimepangiwa katika aina mbalimbali.

Afisa amevalia vazi maalumu la kujikinga anachukua sampuli kutoka kwa ng'ombe, ng'ombe mwingine amejipanga nyuma yake kwa matatizo hayo ama matumizi ya kudawa.

Muhumu wa mapokezi anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi nyuma ya kaunta ya mapokezi, nyuma yake kuna bango la Fine Touch Dental Care , saa imepigwa ukutani na kuna mawasiliano ya biashara kwenye kaunta.

Mwanamke amevaa balakoa, ananawa mikono yake kwenye tangi la maji lenye nembo za loto na UNICEF ndogo anasimama karibu naye. Anamwangalia kwa umakini. Tangi hilo linaelekezwa kwenye bomba la maji.

Chupa kadhaa za chanjo na sindano . Moja mbele inatajwa kuwa ya chanjo ya homa ya manjano. Zipo sindano, moja iliyojaa maji na barakoa za uso kando. Zinaonekana viko tayari kwa matumizi labda hospitalini au kliniki.

Muuguzi anachanja mtoto mdogo. Mama anashikilia mtoto kwa upendo. Wote wamevalia barakoa za bluu na mtoto huyo anaonekana akiwa makini au akionyesha uchungu.

Chupa ya dawa za madini ya chuma husaisdia uzalishaji wa seli nyekundu za damu, ina vidonge mia moja ndani yake.

Wataalamu wa afya wanamhudumia mgonjwa. Wanatumia vifaa maalumu vya kusafisha skio. Wako katika eneo la huduma za kiafya.

Madaktari watatu wanaufanya upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Mmoja anaonekana akifanya kazi kwa umakini mkubwa.

Hawa ni madaktari wawili wa meno wakimtibu mgonjwa . Wote wamevaa barakoa na ngao zao uso kukongana, mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akipokea matibabu.

Kuna chupa kadhaa za miti shamba zilizowekwa kwenye meza. Bidhaa zikiwa na maandishi, Leoki, inaondoa maumivu, Nzegambe, Deja na Esiu kusimamia. Zikionyesha matumizi tofauti .Zimezungukwa na maelezo ya anatomia ya mwili.

Hii ni mikono na miguu vina vipele vingi. Vipele vimetapakaa kwenye ngozi. Picha inaonyesha hali ya ugonjwa ambao inatatiza.

Matibabu ya meno yanaendelea daktari wa meno amevaa koti jeupe glavu za blue na barakoa anafanya kazi kinywani mwa mgonjwa mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno.

Hii ni picha ya dawa ya Azithromycin iliyoundwa kwa ajili ya kusimamishwa kwa kumeza, paketi ina chupa ya dawa yenye habari juu ya kipimo ikionyesha ni ya miligramu mia mbili kwa milita tano dawa hii ina radha ya cherry .

Daktari amevaa glavu ya kijani akishikilia chupa ndogo ya chanjo ya MMR na sindano. Chupa hiyo imesajiliwa kama chanjo ya virusi vya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Mtu ambaye amevalia mavazi ya kinga amevalia vazi ya bluu na glovu ya kijani, kofia nyekundu na maski ambayo inamkinga kutokana na moshi mkubwa.

Mtu amevaa mavazi ya kinga na ananyunyiza dawa za kuua wadudu kwenye mimea. Anakamilisha kazi yake ili mimea isishambuliwe na wadudu au magonjwa, anaonekana kuwa mtaalamu wa kilimo.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa. Daktari amevaa barakoa, miwani na glavu. Akimchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku matibabu yakiendelea.

Mwanamme anapokea sindano kwenye mkono wake. Amevaa kofia ya bluu na shati lenye miraba nyekundu. Amevaa barakoa ya bluu kwenye uso wake. Mkono wa mtu mwingine unaonekana ukimchoma sindano.

Wazima moto wanapigana na moto mkubwa. Wamevalia mavazi ya kujikinga dhidi ya joto. Mwali wa moto umewaka sana nyuma yao.

Magari yamegongana vibaya barabarani watu wengi wamekusanyika karibu uharibifu mkubwa unaonekana wazi na watu wengi wamesimama hapo kushuhudia jambo hilo.

Hii ni chupa ya chanjo ya MMR. Sindano imewekwa tayari kwa matumizi. Inatumika kwa ugonjwa wa surua na matumbwitumbwi.

Daktari amevalia kofia ya buluu na barakoa. Anamtazama mtoto mchanga aliyefanikiwa blanketi. Ametabasamu kwa upendo akishika mkono wa mtoto.

Kundi la wanafunzi wengine wamevaa makoti meupe wanasikiliza mwalimu wao nje ya jengo wamekusanyika ilikupokea maelekezo kuhusu mradi au somo la kilimo huku mbuzi akiwa karibu.

Mtaalamu wa afya amevaa kofia na nguo ya njano na kijani. Anashikilia sindano kwa uangalifu. Mwanamke mwengine yuko nyuma, akishika mtoto mchanga, akionyesha utaratibu wa chanjo.

Bidhaa mbili za afya moja inaitwa mtiki na chupa zake ni za rangi ya zambarau na nyingine ni mkoko yenye chupa za rangi ya kijani . Zimetengenezwa na mimea na zimetengenezwa nchini Tanzania.

Madaktari kadhaa, wakiwa wamevaa nguo za kijani kibichi na barakoa, wanafanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji. Vifaa maalum vya matibabu vinatumika, huku daktari mmoja akisimama akishika kichwa cha mgonjwa.

Mkono ambao unashika chupa ndogo ya chanjo. Chupa hizo zina maandishi, Measles, Mumps na Rubella Virus Vaccine life MMR2. Nyuma kuna kisanduku kikubwa cha chanjo hiyo hiyo.

Nesi amevaa sare ya buluu na barakoa anachanja mwanaume mwingine aliyevalia shati la kijani ,wote wamevalia barakoa.

Meza, imejaa vitu vya kiafya vya kiasili, kuna chupa moja kubwa iliyo na maji ya rangi nyekundu, kuna vyungu kathaa, vya kiasi vilivyo pambwa, kwa shanga, nya, mnyama amewekwa kwenye beseni, nyekundu na vitu vingine vya kiafya.

Sanamu ya mti, iliyo na sura ya binadamu. Kichwa kimepakwa rangi ya kijani. Mbele yake kuna vitu vya kiasili vilivyo pangwa juu ya chombo kimoja cha hudhurungi . Kamba pia zimeunganishwa kwenye chombo hicho.

Chupa ya Cyinid ina vidonge hivi vikonge vya Folic acid and Iron . Zinasaidia afya ya uzazi na ngozi.

Afisi wa afya amevaa koti la njano na barakoa. Anamchoma sindano mwanaume aleyevalia shati la rangi ya maji ya kunde. Wote wamevaa barakoa. Wakionyesha umuhimu wa chanjo.

Seti ya vipimo vya matibabu mbalimbali ina vifaa vya kupima kwa urahisi kusaidia kugundua magonjwa mapema nyumbani ambayo ni kazi muhimu.

Hii ni picha ya bidhaa za miti shamba ziitwazo king power , bidhaa hizi zimeundwa kama mafuta na vidonge na vinaonekana kuuzwa katika duka.

Mtaalam wa kudhibiti wadudu amevaa suti nyeupe na kujingika barakoa, miwani na glovu. Ananyunyizia dawa ya kuua wadudu na anafanya kazi hii kwa uangalifu karibu na sinki ya jikoni.

Mikono miwili, moja umevaa glovu nyeupe na mwingine unaonekana kukunjamana lakini moja umefunguka kuonyesha matumaini ya kupona.

Hii picha ya pakiti na chupa ya dawa . Sanduku ya chupa zote mbili zimeandikwa Analgesic Drugs . Zikimaanisha dawa za kutuliza maumivu. Vifungashio hivi vimeundwa kwa rangi nyeupe na njano.

Mgonjwa anashika dawa mkononi anaonekana amekaa kitandani fomu ya matibabu inaonekana wazi chupa ya dawa ni nyeupe, nguo za kitanda ni za rangi tofauti.

Muuguzi anachukua damu ya mgonjwa. Amevaa sare nyeupe, akifanya kazi. Mgonjwa amekaa akisubiri. Sindano ndogo, imetumika ni utaratibu wa hospitalini.

Chupa ya dawa nyeupe, ina label yenye maneno, pills for sex .Kuna msimbo bau na nambari nyingine, zilizochapishwa kwenye chupa. Chupa nyingine zimetoka kwenye picha.

Daktari wa meno amevaa kofia ya bluu na barakoa. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Mgonjwa huyo amevaa miwani ya machungwa na kitambaa cha rangi ya kijani mbele akionyeshwa utaratibu unafanyika.

Hawa ni watoto ambao wanaosha mikono yao kwenye mabomba. Sabuni inapatikana kwa usafi. Wanafunzi wamevaa barakoa kujikinga na magonjwa ya maambukizi.

Mwanaume anapanga bidhaa kwenye rafu kuna masanduku mengi ya dawa za mimea anatabasamu karibu na jengo la afya ambaye ameshikilia madawa.

Watu wazima wako kwenye mkutano nje, wameketi kwa duara . Mwanamke amesimama katikati akizungumza nao wengine wameketi kwenye viti wengine kwenye benchi. Nyumba kadhaa zinaonekana nyuma.

Madaktari wawili wanazungumza na mgonjwa wa kiume ambaye ameketi kwenye meza. Mgonjwa amevaa shati la kijani. Wote wamevaa barakoa. Wakionyesha mazingira ya matibabu na wanaonekana wakijadili hali yake.

Mwalimu wa kike anahutubia kundi la wanawake wengi waliokaa chini kwenye eneo la wazi. Wanawake hawa, wamevalia mavazi ya kitamaduni na nyuma yao, kuna mlima na majengo ya udongo.

Wanaume wawili wanajaribu kuzuia uvamizi wa nzige . wanawatishia kwa kupunga mikono . Wote wanatabasamu kana kwamba mchezo . Nzige hao ni wengi , kichaka kinaonekana pembeni.

Duka lililo jaa bidhaa mbali mbali, zilizopangwa kwenye rafu, Kuna chupa nyingi za rangi tofauti na pia vyombo vikubwa vya plastiki vilivyo jazwa bidhaa mbali mbali.

Majumba kadhaa yamezingira na mafuriko, maji ya rangi ya kahawia yamefunika nchi yote yameleta uharibifu mkubwa na wanawalazimisha watu kuhama.

Mtu amevalia koti jeupe na barakoa. Anakagua mitungi mikubwa ya oksijeni. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya ukaguzi.

Mtu anasimama karibu na kichaka akitumia fimbo kujaribu kufukuza nzige wengi wanaoruka hewani , Anga ya samawati ya mawingu inaonekana huku nzige wakitanda kila mahali wakionyesha tisho kwa mimea.

Mwanaume anatabasamu kwa furaha huku akishika mtoto mchanga aliyevikwa nguo laini. Wote wapo hospitalini. Mwanamke amevaa koti la kijani na mtoto amevikwa kofia yenye rangi ya waridi.

Picha inaonyesha vyombo mbalimbali. Vingine vikiwa vimetengenezwa kwa matango makavu na kupambwa kwa shanga. Vitu hivi vinaonekana kutumika kwa matibabu ya asili, na vinaambatana na vipande vya mifupa na mitungi mingine ya udongo.

Ndani ya gari la wagonjwa kuna kitanda kuna vifaa vya matibabu kwenye makabati ya machungwa kitu cha abiria kipo karibu na mlango.

Wanawake wawili, wamesimama karibu na gari. Wote wamevaa barakoa na glovu nyeupe. Gari lina nembo ya, The water project .

Picha inaonyesha chupa nne za dawa tofauti za kutibu kifua kikuu. Zina majina kama Rifampin, Ethambutol , pyrazinamide na Isoniazid . Baadhi ya chupa zimefunguliwa zikionyesha vidonge vilivyo ndani yake.

Wanawake na watoto, wamekusanyika karibu na chombo cha kutoa maji. Wameleta vyombo vya rangi ya njano na nyeupe ili kuchukua maji. Mwanamume anatembea akiwa karibu nao. Eneo linaonekana kuwa kame.

Daktari wa kike amavaa miwani na koti jeupe la maabara anachunguza macho ya mgonjwa wa kiume ,anatumia mashine maalum akionekana akimsaidia mgonjwa kwa imakini nyuma yao kuna cheti za elimu ya anatumia.

Hii ni chupa ya dawa yenye lebo inayoandikwa brucan capsules ,chini ya chupa kuna vidonge vya rangi nyekundu. Chupa hiyo ina maelezo kuhusu utumiaaji wake kama vile 1 capsule twice a day.

Chupa nyeupe ya dawa imewekwa mezani. Imeandikwa ghudatun. Dawa ya tezidume kupanuka. Nyuma kuna bango lenye nambari ya qr.

Chupa ya plasitiki, yenye rangi ya kahawawia, imejaa mbolea ya maji maji ya kikaboni. Chupa ina label ya , Harriet botanicals na jina la bidhaa, Arorwet. Bidhaa hii inatumika kwa ajili ya usindikaji wa mimea.

Picha hii ni ya vifaa vya mhabara iliyoifadhiwa kwenye chombo cha rangi ya blue kuna mijira ya vipomo, chupa ndogo ya plastiki na mifugi iliyofugwa. vifaa hivi vinaonekana kutumika kwa ajili ya sampuli ya matibabu

Makazi yameporomoka kabisa na kuacha vifusi vya mawe, mbao na chuma. Kundi la watu wakiwemo wengine wanapiga picha na wengine wakitazama. Wamekusanyika katika eneo hilil lenye majanga.

Mwanamke amevalia hijabu nyeusi amesimama katikati ya eneo kame akiwa amezungukwa na mifupa ya wanyama. Ardhi ina udongo mwekundu na miti imekauaka ikionyesha ukame mkali.

Chupa ya dawa imefunguliwa, na vidonge vyekundu vinamwagika juu ya meza, kuna kopo moja iliowazi, karibu na chupa, na kipande, cha karatasi kando yake, vidonge vinaweza kutumika kama dawa au virutubisho.

Moto mkali wa msituni ukionekana kwenye mlima. Miale mikubwa ya moto inaonekana ikiteketeza mimea na moshi mzito unapanda angani ukificha sehemu ya mandhari na mito iliyo karibu.

Watalamu watatu wa afya wanafanya kazi. Wote wamevalia nguo za kujikinga za buluu. Mgonjwa amelala chini anapatiwa matibabu.

Mwanamme amevaa koti la manjano na suruali ya kijivu akitembea kwenye maji yaliyotuama, ametundika begi la buluu mgongoni akipitia kwenye mazingira yenye mafuriko.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mwanamke akitumia mashine maalum ya matibabu. Wote wamekaa. Daktari amevalia koti jeupe, mteja amevaa nguo nyeusi. Wanaonekana wamejikita kwenye mchakato wa uchunguzi.

Dawa zimefungwa ndani ya sanduku ndogo, na vinauzwa kama donge. Zina rangi ya njano, na kuna pakiti mbili ambazo zimefunguliwa. Zinaonyesha kuwa zina gramu mia tano.

Hii ni picha ya madaktari wawili wa meno, wakiwa wamevalia nguo za matibabu wanamhudumia mgonjwa wa kike, wote barakoa na glovu wakitumia vifaa vya matibabu . Wakiwa wamejikita katikati kazi yao.

Daktari wa kike amevaa glovu nyeupe na sare ya blu . Anafanya uchunguzi wa sikio la mwanaume . Aantumia vifaa maalum kumchunguza . Huku mwanaume mwingine akisimama kwa karibu akionyesha utunzaji wa kiafya.

Nesi mwanamke amevaa sare za rangi ya bluu na stetoskopu shingoni. Anamfunika mtoto mchanga aliyelala. Anamwangalia mtoto kwa umakini. Anamtunza kwenye chumba cha hospitali chenye vifaa mbalimbali vya matibabu.

Wauuguzi wawili wanatunza watoto wachanga. Vitanda maalum vimetumika hospitalini. Vifaa vya matibabu vimepangwa kwa utaratibu na karibu Sana.

Hii ni chupa ya chanjo ya poliovac inayotumika kuzuia ugonjwa wa polio. Chupa hio ina lebo lenye maelezo ya kina ya matumizi. Kifuniko chake kina rangi ya waridi na kinaonekana kuwa tayari kwa matumizi ya kiafya.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha. Wakionyesha mikono yao iliyofunikwa na udongo. Wamevaa nguo yenye rangi mbalimbali na wamesimama karibu na mti, wakionyesha furaha yao.

Huu ni utangazaji wa Masai Herbal Clinic. Wanatoa tiba asilia zenye ufanisi mkubwa. Pata dawa Tanzania kote na nje. Pia Wana nambari ya mawasiliano kwa maelezo zaidi.

Daktari wa macho anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kupima macho, katika chumba chenye ukuta wa buluu. Wote wanaonekana makini na mchakato huu ni muhimu.

Daktari anachunguza sikio la mgonjwa. Mwanamke ameketi akitazamwa na daktari wote wako katika kliniki ya nje.

Glavu ya kijani inashika chupa ya chanjo. Chupa imeandikwa yellow fever vaccine . Sindano iko tayari karibu na chanjo.

Vifaa vya matibabu hasa chupa ndogo ya glasi ya kahawia iliyoandikwa polio vaccine injection only 10 ml ikiwa mbele nyuma ikiwa imefifia kidogo.

Hii ni picha ya pakiti ya dawa za Chlolecalciferol zenye chapa ya super D3, pakiti hii ina vidonge vinne vya rangi ya manjano vilivyo kwenye karatasi maalum ambavyo hutumika kuongeza vitamini D.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga. Nuru maalum inatumika kutibu meno.

Mtu aliyevaa vazi lake kujikinga na maski mgongoni akifanya shughuli ya kufukiza moshi. Moshi mwingi mweupe unatoka kwenye kifaa chake kuashiria shughuli ya kuuwa wadudu au kufanya usafi wa mazingira.

Mtaalam wa tiba ya mwili akifanya mazoezi ya kunyoosha miguu ya mgonjwa wake. Amesimama amevalia shati la kijivu na anashika mguu wa mgonjwa. Mgonjwa amelala chini na amefunikwa na blanketi nyekundu na nyeusi.